Mfumo wa kisasa wa ukulima umetumika kwa ufanisi mkubwa. Mabomba ya maji meupe na ya kijivu yameunganishwa kwa ustadhi unaoonyesha utahalam. Mimea ya kijani kibichi imenawiri vyema, ikionyesha afya bora na unyevu wa kutosha. Mazingira yote yanaonekana kuwa safi sana, yakiwa na mpangilio unaovutia na unaoendana na kilimo cha kisasa.

Mimea ya kijani kibichi ambayo inaonekana kumepandwa kwenye sehemu ndogo. Pipa la rangi nyeusi linaonekana. Mabomba ya maji yanaonekana kuleta maji mfumo wa kunyunyiza maji kutumia njia ya elekroni unaonekana kutumika hapa.

Mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri katika shamba lililotunzwa kwa mfumo wa kisasa wa ukulima. Mabomba ya umwagiliaji yamewekwa kwa mpangilio maalum. Ardhi inaonekana safi na isiyo na magugu. Ikionyesha kua eneo hili limetunzwa kwa uangalifu na mbinu za kisasa zimetumika kuongeza tija na uzalishaji.

Mfumo wa kisasa wa ukulima umetumika kwa ufasaha mahali hapa. Mfumo huu hauhitaji nafasi kubwa. Mabomba ya maji ya rangi nyeupe yametumika. Mimea inaonekana kunawiri mno.

Mfumo wa kisasa wa ukulima unaonekana umetumika vilivyo mahala hapa, ambao hauhitaji udongo wala nafasi kubwa. Mimea inaonekana kunawiri na kutoa majani ya kijani kibichi, ambayo yanaonekana kupendeza.

Mfumo wa kutumia teknolojia ya kisasa ambayo haihitaji nafasi kubwa unaonekana kutumika kwa ufasaha mahali hapa. Mabomba ya rangi nyeupe yanaonekana kutumika kupanda mimea. Mimea ya kijani kibichi inaonekana kustawi na kunawiri sana.

Shamba kubwa limejaa mimea ya mahindi iliyopandwa kwa mistari iliyonyooka kwa ustadi. Mahindi hayo ni ya kijani kibichi yakiwa yamesimama imara na kuonyesha afya njema ya mazao. Mandhari ni ya kuvutia huku anga ikiwa tulivu na safi, ikionyesha uzuri wa mazingira ya kilimo.

Kiwanda cha kuku wanyama kilichojaa kuku weupe wengi. Kuku hawa wamefungiwa katika eneo maalum la kufugia, wakionekana kuwa na afya njema na wakiwa kwenye mazingira yaliyodhibitiwa kwa ajili ya ukuaji wa haraka.

Ng'ombe wa maziwa wenye mchanganyiko wa rangi nyeusi na nyeupe wamepangwa katika laini moja kwa moja wakionekana kuwa malishoni. Wamewekwa kwenye chumba maalum cha kukuza ng'ombe, kinachoonyesha mpangilio mzuri na mazingira bora ya wanyama hawa.

Miti ya ndizi imepandwa kwa mpangilio wa laini moja kwa moja na yote inaonekana kuwa ya kimo sawa. Jambo linaloonyesha umakini katika kilimo bora. Ukingo wa shamba umezungushiwa me to ya rangi ya samawati inayotumika kama uzio muda.

Ng'ombe wa maziwa wenye rangi nyeusi na nyeupe, wamesimama kwa mstari moja kwa moja wakila. Wakiwa ndani ya chumba maalum cha kukuza wanyama. Mazingira ni safi na na chumba walimo kimejengwa kwa mpangilio wa kisasa wa malisho.

Mimea ya kijani kibichi imepandwa kwa mpangilio maalum katika laini moja kwa moja na inaonekana ikinawiri kwa afya njema. Mfumo wa kisasa wa kukuza mimea ndani ya nyumba ya kijani umefanikiwa ambapo hali ya joto na unyevu inasimamiwa kwa ufanisi kuhakikisha ukuaji mzuri wa mimea.

Kuna shamba kubwa ambalo limepandwa mboga ya kabichi, ambazo zimepangwa kwa laini moja kwa moja. Nafasi zimeachwa katikati ya laini hizi. Mboga hizi zinaonekana kunawiri na kuvutia macho.

Vifaranga vidogo vya rangi nyeupe vinaonekana na rangi hii mara nyingi huashiria kwamba vinakuzwa kwa ajili ya uzalishaji wa nyama. Vifaranga wa aina hii hutumika katika kilimo cha kuku kwa ajili ya kupata nyama.

Chumba kikubwa cha kukuza kuku kimejaa kuku wengi weupe wanaoonekana kuwa na afya mzuri na ya kupendeza macho; wamepangwa katika mazingira safi na yaliyodhibitiwa. Yanaonekana kuwa wamelelewa kwa ungalifu mkubwa kwa ajili ya uzalishaji mayai. Mandhari ya chumba hiki inaashiria kuwa ni sehemu ya ufugaji wa kisasa.

Mfumo wa kilimo wa kisasa wa kutumia nyumba za kijani kibichi unaonekana kutumiwa kwa njia ya ufasaha sana. Mimea ya kijani kibichi inaonekana kunawiri mno huku ikiwa imepandwa kwenye laini moja kwa moja.

Mimea ya kijani kibichi inaonekana kupandwa kwa laini moja kwa moja ndani ya nyumba ya kukuza mimea. Mimea hii inaonekana kunawiri huku ikiwa imetoa maua ya rangi ya njano yanayovutia.

Vitunguu vya rangi nyekundu vimeenea chini kwa wingi vikiwa na ukubwa mbalimbali. Vinaonekana vikiwa safi, vimeoshwa vizuri na kung'aa, hali inayodhihirisha kuwa viko tayari kuuzwa. Baadhi ya vitunguu hivyo vimewekwa kwenye magunia ya neti.

Kundi la wanadada wamevalia sare maalum zenye rangi zinazovutia. Kila mmoja akiwa amevalia kilemba kichwani, kikifungwa kwa ustadi unaoashiria umoja na nidhamu kazini. Kando ya meza ndefu za kazi, maua yamepangwa kwa mpangilio maalum. Mwanamume mmoja, amesimama pembeni mwa kundi hilo, akionekana kuwa ndiye msimamizi wao.

Shamba limetayarishwa kwa ustadi. Likiwa limewekwa mfumo wa kisasa wa unyunyuzi maji kwa matone. Mabomba ya maji ya rangi nyeusi yamepangwa kwa uangalifu yakipita katikati ya mistari ya miche. Kila mcheo wa mmea umepandwa kando kando ya bomba ukipokea maji moja kwa moja kwa kwenye mizizi kwa ufanisi mkubwa.

Shamba kubwa limetayarishwa kwa uangalifu likiwa na mfumo wa unyunyizi maji wa kisasa kwa mbinu ya matone. Mabomba ya maji ya rangi nyeusi yamepangwa kwenye mistari iliyonyooka kwa ustadi, yakipitisha maji moja kwa moja hadi kwenye mizizi. Miche ya mimea imepandwa kando, kando ya mabomba hayo, ikiashiria matumizi bora ya teknolojia ya umwagiliaji kwa ufanisi mkubwa.

Teknolojia ya kisasa ya ukulima imetumikwa kwa ufanisi kwa kutumia mabomba ya maji yenye rangi nyeusi katika mfumo wa unyunyizi kwa mbinu ya matone. Mabomba hayo yamepangwa kwa mpangilio mzuri, huku miche ya mimea ikiwa imepandwa kando kando yao kwa usahihi, ikipokea maji moja kwa moja kwenye mizizi kwa njia ya kisasa na yenye tija.

Shamba linaonekana kuwa limetayarishwa kwa uangalifu tayari kwa shughuli ya upanzi mbinu ya unyunyiziaji wa maji kwa kutumia mifereji imetumika kwa ustadi mkubwa ikionyesha maandalizi ya kisasa ya kilimo. Upande mwingine wa shamba hili mimea ya kijani kibichi imeota kwa wingi na kupendeza.

Mfumo wa unyunyuziaji maji wenye kutumia mbinu ya matone, unaonekana kutumika hapa. Bomba la maji lenye rangi nyeusi, linaonekana kuwekwa karibu na miche. Miche inaonekana kunawiri na kustawi.

Kuna sehemu ndogo ambayo inaonekana imetayarishwa kwa ajili ya upanzi. Mfumo wa kunyunyizia maji kwa kutumia mbinu ya matone unaonekana kutumika. Mabomba ya rangi nyeusi yametumika eneo hili.

Mfumo wa unyunyuzi maji wenye kutumia njia ya matone unaonekana kutumika kwa ufasaha mahala hapa. Mabomba ya maji ya rangi nyeusi yanaonekana kutumika huku mimea ya kijani kibichi ikiwa imepandwa kwenye laini moja kwa moja kando ya mabomba haya.

Sukuma zimepandwa kwa mpangilio mzuri, kwa mistari ya moja kwa moja ,zikionyesha umakini na ustadi wa mkulimaMimea hiyo inaonekana kunawiri kwa kijani kibichi chenye afya. Huko nafasi ya kutosha ikiwa imeachwa katikati yao. Mbinu ya unyunyiziaji maji ya matone imetumika kwa ufanisi.

Miche ya mimea inaonekana kupandwa kwa njia ya ueledi na kwa laini moja kwa moja. Mfumo wa unyunyuzi maji kwa kutumia mbinu ya mifereji inaonekana kutumika ipasavyo hapa. Mimea inaonekana kunawiri.

Mfumo wa unyunyuzi maji wa kutumia mbinu ya matone unonekana kutumika kwa njia ya ufasaha mahali hapa. Mabomba ya maji yenye ranngi nyeusi yametumika. Miche ya vitunguu imepandwa kando kando ya mabomba haya.

Mfumo wa unyunyuzi wa maji wenye kutumika mbinu ya mifereji unaonekana kutumika vilivyo. Miche ya mimea inaonekana kunawiri na kustahimili jua kali kutokana na maji ambayo yenye yameingia kwenye mifereji.

Mimea imenawiri na kuonyesha ustawi mkubwa kutokana na utumizi wa vifaa vya kisasa vya unyunyizi maji. Kwa umbali tunaona makazi ambayo yanavutia kwa mandhari mazuri.

Mfumo wa unyunyuziaji maji wa kutumia njia ya matone unaonekana kutumikwa kwa njia ya ufasha na umaarufu mwingi kwa sehemu hii ndogo. Mimea inaonekana kupandwa katikati ya mabomba ya maji.

Bomba la maji limetumika kuleta maji kwa umwagiliaji kwa mfumo unayeitwa umwagiliaji wa mifereji ili kuleta maji kwa mifereji isaidie mahindi yaweze kumea vizuri na yasinyauke wakati wa jua.

Bomba la maji limewekwa kwa ustadi mkubwa ili kuleta maji kwa mifereji ambayo imewekwa katikati ya mahindi. Hii ni kusaidia mahindi yaweze kumea vizuri na pia yasinyauke wakati wa jua.

Mfumo wa unyunyuziaji maji kwa kutumia mbinu ya mifereji, unaonekana kutumika. Bomba kubwa lenye rangi nyeusi, linaonekana likileta maji kwenye mifereji. Miche ya mahindi inaonekana kumea na kunawiri vilivyo.

Shamba kubwa limetayarishwa kwa ajili ya upanzi, likiwa na mabomba ya unyunyizi maji ya rangi nyeusi yaliyopangwa kwa mistari moja kwa moja. Mfumo wa matone unatumika kumwagilia maji, na miche midogo ya mimea imepandwa kwa mpangilio sambamba na mabomba hayo, kuonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo kwa ufanisi mkubwa.

Mimea imenawiri vizuri na inaonekana kutoa maua, ishara kwamba iko katika hatua ya kukomaa. Lori maalumu la unyunyiziaji maji linaonekana likipita taratibu kwenye mistari ya mimea hiyo, likinyunyizia maji kwa kutumia bomba maalum lililounganishwa upande wake.

Mfumo wa kisasa wa ukulima umetumika kwa ustadi katika shamba hili la pilipili za rangi za njano. Mandhari ya mimea hii ni ya kuvutia sana. Pilipili zimekomaa kwa uzuri huku zikiwa zimechanganyika kwa rangi ya njano angavu ya matunda na kijani kibichi cha matawi.